Hapa ni kwenye sahanati. Kuna wagonjwa ambao wako mahali hapa. Watu ambao wako hapa wengi wamevalia barakoa. Kuna mhundumu mmoja ambaye anashughulikia mtu ambaye ameketi kwenye kiti na ametoa shati lake amabalo lina rangi ya waridi.

Hapa ni hospitalini. Mtu huyu ambaye amelala kwenye kitanda amefungwa bandeji na amejifunika kutumia leso. Kando kuna meza ndogo ambayo ina vikombe, moja ya waridi na nyingine ya kijani.

Hapa ninkwenye zahanati. Wagonjwa wamekuja kwa wingi na pia wauguzi wako tayari. Kuna huyu mwanaume ambaye amekalia kiti amevalia shati jekundu na amevalia barakoa ambaye anasubiri kudungwa sindano ama kuchomwa sindano.

Hapa kuna mgonjwa ambaye ameshikiliwa amevalia vazi za hospitalini na pia kuna muuguzi ambaye amevaa vazi za kijikinga kuanzia juu hadi mwisho.

Hapa ni hospitalini ambapo wagonjwa wamelazwa. Kuna daktari huyu ambaye amejifunika kabisa na vazi nyeupe. Inaonekana kuwa ugonjwa ambao uko hapa ni ugonjwa hatari.

Muuguzi huyu ambaye amevalia rinda la rangi ya waridi, anamchoma sindano mwanaume huyu ambaye anavalia barakoa na shati ambayo ni ya manjano na kijani. Kuna wamama ambao wamesimama nyuma yake, wanangoja ili nao pia kupokea matibabu.

Hapa ni hospitalini kuna mgonjwa ambaye amelala kitandani ambaye anawekwa pumzi na huku mkononi ameshikiliwa na daktari ambaye amevalia mavazi ambayo yanamfunika kila mahali.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna mtu amelazwa. Amelala kitandani na amejifunika na shuka nyeupe. Kando yake kuna mashine ambayo inatumika kwa matibabu yake na nyuma yake kuna karatasi ambayo ni ya buluu.

Hapa ni hospitalini na kuna wauguzi ambao wamevalia nguo za kijani na wamevaa vikofia kwenye kichwa na wamevaa barakoa, ambao wanaskuma kitanda ambacho kimelaliwa na mgonjwa ambaye kwa mwonekano anaenda kufanyiwa upasuaji.

Hapa ni hospitalini, na muuguzi anamchoma mgonjwa sindano. Nyuma ya mgonjwa kuna karatasi sashi, kuna begi, na pia mgonjwa amejifunikia akitumia kitambaa cha rangi mwekundu na mweusi.

Hiki ni chumba cha ndani cha kulala. Mama na mwanawe wako ndani ya neti ya mbu. Wametandika kwenye kitanda blanketi mbili tofauti. Neti ni ya rangi wa buluu na kando kuna kreti ambayo ina vitu. Pande nyingine kuna vibuyu.

Hiki ni chumba cha upasuaji. Chumba hiki kimejaa madaktari wengi ambao wamevalia sare za rangi tofauti. Wawili wanafanya upasuaji na kuna mwangaza na maji ambayo mgonjwa anapokea kwa mwili wake. Madaktari wengine wanaonekana kutazama kitu.

Hii ni gari aina ya lori ambayo hupeleka matibabu katika vijijini. Gari hili ni la beyond zero. Ndani yake kumebebwa vifaa na vitu zote ambazo hutumika katika matibabu, na pia hubeba watu ambao wanaenda kutekeleza matibabu hayo.

Hapa ni hospitalini, na mama huyu ambaye amefunga leso alijifungua mtoto. Mtoto wake ameshikwa na bibi wa rais wa zamani Margret Kenyatta. Kando yake, kuna watu ambao wanatabasamu wakimtazama.

Hii ni zahanati ya aina ya gari ambayo ni ya Amref. Watu pande mmoja wanafungua, wengine wakishikilia na pia kuna polisi ambaye amevalia sare zake.

Hapa ni kwenye zahanati ya Beyond Zero ambayo imeletwa kijijini hapa kuna watu wawili ambao wako ndani wamevalia barakoa. Nje kuna mama ambaye ameketi kwenye viti ambazo zimepangwa hapo na pia kuna wamama wengine ambao wamesimama nje.

Hapa kuna mwuguzi ambaye ananakili chini kitu na pia kuna meza ambayo imejaa dawa tofauti tofauti pia kuna watu ambao wamekuja kupata matibabu za aina tofauti.

Hii ni gari ya matibabu ambayo imeletwa na watu ambao wako mahali hapa ni watu wenye cheo cha juu. Na chini kuna mkeka mwekundu na mama ambaye anataka kuteremka kwenye ngazi.

Gari hii ya matibabu, ni ya shirika la saratani la Beth Mugo, na inasaidia watu ambao wana saratani la matiti, saratani ya shingo la uzazi na pia tenzi ndume.

Mama huyu ambaye ni mjamzito na anakaa nyumba ya matope aliyejifunga leso amekuja kutembelewa na mhudumu wa afya ambaye anaangalia kitabu chake cha kliniki.

Chini ya mti kuna lori ambalo ni la rangi mweupe. Inatumika kama hospitali na ina ngazi. Ni mahali ambapo wagonjwa wanakuja kupata matibabu kwa njia rahisi.

Hapa kuna gari nyeupe ambayo ni ya Beyond Zero imeleta matibabu mahali hapa. Kuna mama ambaye amevalia shati nyekundu na watoto ambao wanacheza kando. Amemshikilia mtoto wake, na pia kuna wamama wengine ambao wameketi wakisubiri.

Gari hii aina ya lori ni gari ya Beyond Zero ambayo ni gari ya matibabu. Wameungana pamoja banki kuu ya Cooperative kuleta matibabu kijijini. Kuna ngazi kwenye gari hii, ambapo unapanda ukishuka unapokuwa kwenye gari hii.

Mama huyu ambaye amevalia dera na mtandio wa buluu, anapimwa kishinikizo na muuguzi ambaye amevalia jaketi ya rangi ya buluu.

Mwanamume huyu ameshikilia kijiti kwa mkono wake. Mkono wake una kuta ambazo zimekatwa vizuri. Anatumia kijiti hii kusugulia meno na pia ana mwanya kwenye meno yake.

Hapa kuna madaktari wawili madaktari wa meno. Daktari mmoja ndiye daktari mkuu ambaye amevalia aina ya miwani ambayo inaweza kuona vitu kwa karibu naye aliyevalia vazi la samawati ana tochi kipajini ambaye inatumika kumulika waapomhudumia mtoto ambaye amelala hapo kwa meza.

Madaktari hawa wa meno wamekuja shuleni kutibu meno za wanafunzi. Kuna daktari mmoja wa kike ambaye anamtazama msichana ambaye amevalia sare zake za shule anamtazama meno.

Huu ni mdomo ambao umepakwa rangi nyekundu na ndani yake kuna meno ambayo imeshikiliwa na ufizi. Na pande ya chini kuna meno ambayo imeshikilia ulimi wa rangi ya waridi.

Huu ni upande wa mdomo wa mwanamume ambao una pua, masharubu na mdomo ambao una rangi ya waridi. Ana ndevu na pia meno ambayo ni meupe pe pe pe.

Watoto hawa wadogo wamekalia benchi nao wakubwa wanatumia mdoli kuelekeza wadogo jinsi ya kusugua meno. Kasichana kadogo kameshika mswaki mwekundu, kanaonyesha jinsi ya kusugua meno.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amevaa barakoa na miwani yake. Amevalia kabuti nyeupe na amevaa gloves nyeupe. Anahudumia mama huyu ambaye amepanua mdomo na amevalia miwani yake.

Hapa kuna gari ambalo limekuja; lilikuwa limebeba chakula ambazo zinawasaidia watu ambao wanakumbana na janga la njaa. Kuna pia mtu ambaye amesimama amevalia reflector ya rangi ya kijani na pia kuna mama na mbaba ambaye wamebeba chakula.

Mahali hapa kwa mwonekano wake inaonekana kuwa kulikuwa na moto mkubwa ambao uliweza kuharibu nyumba zote ambazo zilikuwa hapa. Pia kuna jengo ambalo limejaa watu wakitazama na pia chini kuna watu ambao wamefaa jaketi za rangi nyekundu.

Mahali hapa nyasi imekauka na moto unawaka na unawaka kwa mwendo wa kasi, kuna mtu mmoja hapa ambaye amesimama akiwa ameshika matawi anajaribu kuuzima moto huo.

Hii ni gari ya ambulensi ambayo inaingia. Gari hii ni ya aina ya matatu. Ina rangi tatu nyeupe, nyeusi na nyekundu na juu kabisa kuna kifaa ambacho hutoa sauti.

Hili ni jumba ambalo limeachwa na hakuna watu ambao wanaishi kwa maana kuna maji ambayo yameingia hadi ndani na pia kuna nyasi ambayo haijafyekwa na kuna nyumba mbili mwisho na mwisho ambazo zinakaa zimeharibika pia.

Inaonekana kwa sababu ya kunyesha maji mahali hapa yamekuwa mengi sana. Kuna watu ambao wanasaidiwa kupita na pia kuna watu ambao wamesimama kana kwamba wanangoja watu wa kuwpitisha ili wakaweze kulipwa.

Kwa upande wa juu kuna watu ambao wanamwangalia mwanaume ambaye amembeba mtoto kwa mkono wa kulia, na kwa mkono wa kushoto na msaidia mwanamke kupita kwa ajili ya mafuriko.

Watu hawa ambao wanawasaidia watu kuvuka wakiwasaidia kubeba mizigo kwenye kichwani. Ni watu wa msalaba mwekundu ambao wamekuja kusaidia watu wa kijiji hiki ambao wanakumbwa na mafuriko. Maji ni mengi yamewafika kiunoni.

Mahali hapa kunaonekana kuwa kuna adhiriko la mafuriko na kuna mtumbwi hapa ambao una watu wametoka katika shirika la msalaba mwekunud, wanasaidiana na watu wa kijiji hiki ili waweze kusaidia watu.

Wamama hawa wamejifunika maleso, na pia mwingine amevaa shanga. Wamesimama wakiwa wameshikilia msaada ambao wamepewa. Wakona mafuta, na pia kuna chakula ambazo ziko kwenye magunia, yanaonekana kuwa wameletewa msaada.

Hapa kuna watu ambao wamedimbwi wamevalia reflector na pia wamebeba chakula kwa mitumbwi yao. Chakula chenyewe inaonekana ni ya kwenda kusaidia watu ambao wamekumbwa na mafuriko. Mtumbwi mmoja ni wa rangi ya samawati.

Hapa kuna mafuriko ambayo imefanyika, na kuna watu ambao wamevaa vest za msalaba mwekundu, ambao wanasaidia watu kupita. Kuna mtu mmoja ambaye anasaidia kubeba mizigo ambayo iko kwenye beseni. Mwingine anamsaidia mama kuvuka na pia mwingine amebeba mtoto pamoja na mkeka.

Hapa kuna janga la mafuriko ambalo limetokea. Maji yameingia kwenye makazi ya watu. Kuna mama huyu ambaye amekunja nguo yake na pia kuna wababa ambao wako nyuma. Maji haya ni mengi yako karibu kufika kwenye magoti.

Hawa ni wahudumu ambao wanafanya kazi kwa ambulensi ya ndege. Wanatengeneza vyombo zao, na pia kuna vitu chini, na ndege lenyewe limesimama kando yao. Wamevalia sare za rangi mwekundu na wamevalia glavsi za rangi wa buluu.

Kwenye eneo hili kuna gari hii ambayo ni ya usalama. Gari hii imepakwa rangi ya kijani na rangi manjano. Kuna polisi ambaye anaruka kutoka kwa gari hii. Mkononi ameshikilia ngao na kichwani amevalia kofia ngumu.

Mahali hapa panaonekana kuwa moto mkubwa ambao uliteketeza manyumba ambayo yalikuwa hapa, nyuba hizo zilikuwa zimetengenezwa kutumia mabati na mbao, watu wamejaa hapa kujaribu kusaidia wengine wakiaangalia.

Mahali hapa kuna maji ambayo inatoka pande ya juu na gari ya msalaba mwekundu inapita. Gari hii ni nyeupe na imebeba usaidizi ambao unahitajika iendako.

Hawa watu wawili wamevalia sare za msalaba mwekundu, mmoja amevalia sare nyeupe na mwengine amevalia sare nyekundu. Kwenye ukuta kumeandikwa jina la shule na maono ya shule. Wamekuja kwasababu kuna mafuriko shuleni.

Hapa kuna mgonjwa ambaye amebebwa na machela, amebebwa na watu ambao wamevalia sare ambazo ni za rangi mwekundu na laini za kijivu. Pia watu hawa wanambeba wakimwelekeza kwenye gari ambalo ni gari la ambyulensi.

Hii sinki ni ya kuoshea mkono, na iko na mfereji ambao unatoa maji masafi. Mtu huyu anabonyeza kifaa hichi ambacho ni cha kubebea sabuni, ili akaweze kutoa sabuni aweze kuosha mkono.

Kuna aina tofauti tofauti za matunda kama vile tunda la kiwi, machungwa, paipai na pia kuna aina tofauti tofauti za nafaka kama shairi ,na pia aina ya mboga kama vile bamia na kabeji.

Mtu huyu ambaye amevalia sare za wazimamoto, anazima moto huku mikononi ameshikilia bomba la maji. Nyuma yake, amebeba tenki la gesi.

Kampuni ya Dettol imechanga na kuleta mahali bora pa kuosha mikono. Wafanyikazi wawili wa kampuni hiyo wanaonyesha watu jinsi ya kuosha mkono. Kuna mama huyu ambaye ameshikilia mtoto wake ili aweze kuosha mikono yake.

Hapa kuna vijana ambao wanasafisha mtaro wa maji taka na wengine wanasaidia kuondoa uchafu huo. Wako kando ya barabara na pia upande huo mwingine wa barabara kuna nyumba ambazo zimepakwa rangi ya kijani, nyumba ambazo zimetengenezwa kutumia mabati.

Hapa kuna gari nyekundu ,ambayo imeangukiwa na mti mkubwa na chini kunaonekana kulikuwa kunanyesha, kuna uwezekano mti huu uliangushwa na upepo mkali na pia kuna mwanamume ambaye ni mzungu, amevalia jezi na suruali nyeusi ,upande huo mwingine.

Hapa ni kwenye mtaa wa mabanda ambapo lori lenye rangi ya kijani limesimamishwa. Pia kuna takataka ambazo zimewekwa kwa magunia na makaratasi ya plastiki ya rangi nyeusi na buluu. Kuna watu ambao wamesimama kando wamevalia shati ambazo zinafanana na wengine wamesimama tu. Kuna msichana mdogo ambaye amejishika kiuno.

Hii ni gari ya amref amabayo inatumika na madaktari kubebea vitu ambavyo vitatumika mahali amabapo kumetokea jambo ama janga ama kumekumbwa na mafuriko amabapo watu hawawezi kufika hospitalini kwa wakati ufaao.

Hiki ni chumba ambacho ukiwa hospitalini unakuja kupewa dawa. Dawa zinaonekana kwamba ni kuisha zinaisha na pia chumba hiki hakijapangwa vizuri. Viti zimewekwa, madawa yako kila mahali na vitabu zimefunguliwa.

Gari hii ni ya aina ya ambulensi ambayo imetoka Kajiado. Gari hili limefunguliwa lango la nyuma na juu iko na king'ora. Nje kwa lango kuna watu ambao wamesimama na pande mwingine kuna mama ambaye ameketi.

Hapa ni hospitalini, mtoto huyu amelazwa na amefunikwa na blanketi ambayo ina rangi nyingi. Nyuma yake kuna nepi zake, na pia ukutani kumepakwa rangi ya waridi.

Haya ni mapipa ya taka ambayo unakanyanga, inajifungua, unaweka uchafu ndani. Pipa moja lina rangi wa bluu na pipa lingine lina rangi mbili; rangi mweupe na rangi wa samawati.

Kwenye tangazo hii kumechorwa kijana mmoja ambaye ana mawazo kweli, kweli na tangazo hili limetoka kwa wizara ya afya ambayo inahimiza watu kuongea kuhusu afya ya akili na kulifanya jambo la kawaida kuongelea.

Hii ni karatasi amabayo ina tangazo na mafunzo ya kuhusu afya ya akili. Kwa alama nyekundu, imeandikwa siku, tarehe na wakati ambao kutakuwa na elimu hiyo.

Kiboksi hiki ni cha dawa ambayo inajiita Ibugesic. Ni cha rangi ya manjano. Pande moja kinatupatia maelezo ya jinsi tutakavyotumia na pia kukiweka wapi. Na pia juu inatueleza kuhusu wakati ambao dawa hiyo itaharibika, na mbele kabisa inatuonyesha picha ya mtu mzee na pia kijana mdogo.

Hiki ni kiboksi cha dawa ya mtoto iitwayo Profen. Juu kina rangi mwekundu na chini kina rangi mwekundu lakini katikati kuna rangi mweupe. Pande nyingine kuna mtoto ambaye amemshikilia mdolly.

Hiki ni kiboxi cha dawa la vitamini B88 kina rangi mbili rangi nyeupe na rangi ya bluu pande zote limeandikwa masharti na matumizi ya dawa hiyo.

Kwenye dawa hii ya Panadol kunasemekana pia kuna Paracetamol ndani. Ukinunua pakiti hii utapata dawa ishirini na nne na dawa hii inasemekana kuwa na nguvu maradufu.

Huyu ni mtoto ambaye anapatiwa chanjo. Anayempatia chanjo hajavalua glovu. Ameshkikilia dawa moja kwa mkono wa chini ambao umeshikilia mdomo na pia anafinya dawa yenyewe kutumia mkono mwingine.

Hapa kuna wamama wawili ambao wanapakata watoto wao. Kuna muuguzi ambaye amevalia reflector ya rangi ya kijani ambaye anampa chanjo mtoto wa mwanamke mmoja ambaye amevalia kofia la waridi.

Hapa ni hospitalini. Mtoto huyu mchanga anapakwa dawa kwenye kitovu. Daktari ambaye anamhudumia amevaa gloves nyeupe na mkononi ana saa na pia pande ingine ana shanga.

Huyu ni mtoto mchanga ambaye anapatiwa chanjo. Ameshikiliwa na mamake ambaye amevalia barakoa nyeusi. Daktari anayempa chanjo anavalia gloves za rangi ya samawati.

Muuguzi huyu ambaye amevalia vazi lake la rangi ya samawati na pia amevalia barakoa na miwani anamchuma sindano mzee huyu ambaye amevalia shati na pia barakoa.

Hapa kuna chupa mbili moja ina funiko wa kijani na ya pili ina kifuniko cheusi ndani yake kuna dawa ya chanjo ya BCG na kwa upande imeandikwa itaharibika mnamo mwezi wa saba mwaka wa ngiri mbili ishirini na tatu.

Mtoto huyu ambaye hana nguo, amewekelewa kwenye leso nyeupe. Ana kidonda mkononi, kidonda hicho, kinatokana na sindano ambayo alidungwa, ya chanjo ya BCG.

Mama huyu ambaye amevalia sare ya kutoka kwa wizara ya afya na amevaa barakoa kwenye mapua anampa mtoto chanjo, mtoto ambaye amevalia suruali na sweta nyekundu.

Hapa ni hospitalini am ambapo kuna vitanda mingi sana, pia huyu mama ambaye ameshika mtoto wake, muuguzi anamwongelesha, kwenye kitanda mwingine kuna mumama ameshika mtoto wake na muuguzi ambaye amevalia barakoa anamwangaliwa mwanawe.

Huyu ni mhudumu wa wizara ya afya ambaye anampaka mtoto huyu rangi kutoka kwa kalamu hii, kuashiria kuwa mtoto huyu amepokea chanjo. Atakayekuja mahali hapa akiona kidole hicho atajua kuwa mtoto huyo amepata chanjo yake.

Hapa ni hospitalini na mama huyu amevalia sketi ya waridi na nguo ya juu nyeupe amemshikilia mtoto wakati ambapo muuguzi anatengeneza pipe ya mtoto mdogo ambaye yuko hapa hospitalini.

Hapa ni hospitalini mahali ambapo mtoto ameletwa kuvalishwa nguo kwenye chumba kina joto na daktari anaweza kumhudumia. Mtoto amelalishwa kwenye kitambaa chenye rangi ya waridi.

Hapa kuna chupa mbili na sindano moja. Chupa ya kwanza ambayo ina ufuniko mweupe ni ya kusaidia kupunguza makali ya chanjo ya BCG nayo chupa ambayo ina rangi ya hudhurungi ndiyo ambayo ina chanjo ya BCG.

Muuguzi huyu ambaye amevalia barakoa nyeupe anamchoma sindano mtoto ambaye analia akiwa amepakatwa na mama yake ambaye pia amevalia barakoa. Nyuma yao kuna mwanadada ambaye amebeba mwanawe mkononi.

Hapa ni kijijini ambapo wizara ya afya imeleta matibabu, aina ya matibabu ambayo imeletwa ni chanjo, watoto wameletwa kwa wingi ili waweze kupokea chanjo, chanjo yenye we inapeanwa kupitia kwa mdomo.

Wamama hao wawili ambao wamevalia aproni yenye rangi ya manjano, wanafanya kazi na wizara ya afya. Mmoja wao amempakata mtoto, mwingine akifinyia dawa mdomoni. Mtoot huyu anapewa chanjo.

Hapa ni mahali pa kunawa mikono, ndoo kubwa, imebeba maji safi, ambayo inatumika kuosha mikono, nayo beseni ndogo, inabebea maji ambayo umetumia, kunawa mkono. Kando, kuna sabuni ambayo, inatumika kuosha mkono ili kuua vidudu.

Hapa ni mahali ambapo watu hukuja kuteka maji na maji ambao wao huteka ni ya kununulia. Kuna tu ambaye amevaa barakoa ya buluu ndani ambaye ndiye anauza maji haya na pia kuna huyu mwanadada ambaye pia amevaa barakoa na ameshika simu mkononi anachotelea maji yake.

Hapa ni shuleni ambapo kila mtu amevalia barakoa. Kuna msichana mmoja ambaye amewekwa mikono yake nyuma na kijana mmoja ambaye anaosha mikono yake. Mwalimu aliyevalia kabuti nyeupe anamfungulia mfereji wa maji.

Hapa kuna wanariadha ambao wamesimama kwa maanda kuna msichana ambaye apo kwenye maumivu na kijana amechuchumaa ili aweze kumsaidia. Kijana mwenyewe amevalia nguo za mazoezi za rangi meusi na viatu za mazoezi. Msichana naye ameshikilia mguu na mkononi ako na simu yake.

Mtu huyu ambaye amefura nundu kwenye pande moja ya paji hana shati na ako na ndevu. Inaonekana kuwa ako katika michezo ya kupigana mangumi. Ameumizwa kweli kweli.

Huyu ni mwanariadha ambaye ako kwenye maumivu. Mwanariadha huyu amevalia suruali nyeusi na shati yenye mikono mifupi nyeupe. Chini amevaa viatu ambazo ni nyeupe na zina mistari mieusi.

Hii ni mikono ya mtu ambaye anacheza mchezo wa mangumi. Mkono wake umeumia na una majeraha na pia mkono mwingine amefunga bandeji. Ameshikilia glavu yake ya vita ambayo ni ya rangi mweusi.

Kwenye ukuta huu wa mabati na jiwe hili kubwa, kuna mmea ambao unapita katikati. Mmea huo una matawi mapana ambayo yanakaa matawi ya malenge.